Wauguzi au wahudumu wakitoa msaada wa kiafya la kijamii kwa wazee, wazee wakiwa kwenye viti kwa kuhudumiwa magodoro maalum au wakisaidiwa kutembea. Mazoezi mepesi au ushauri wa daktari wa wagonjwa wa uzee.

Daktari anaonekana akimuhudumia mwanamke ambaye anaonekana ni wa rika ya juu . Nyuma yake kuna mwanamke mwingine ambaye amevaa barakoa piano anaonekana akihudumia wanawake wengine . Wanawake wengine pia wamekaa kwa msitari wakingoja kuhudumiwa.

Mzee akipokea huduma maalum za geriatrics ambazo ni huduma za kiafya, kijamii au kihisia kwa mtu mwenye umri mkubwa. Mukhtadha wa picha unaweza kuwa mzee akisaidiwa kutembea na mhudumu.

Mwanamke mmoja mzima, wa miaka ya kati, akiwa amebeba mtoto mgongoni, kwa kutumia kitenge. Hali inayoashiria kuwa ni mama au mlezi anayeonekana kuwa kwenye kituo cha huduma kwa wazee, au kliniki ya watu wazima, ambapo anawasiliana na watu wawili, mwanamke na mwanaume, wote wakiwa watu wazima, au wataalumu wa afya.

Tukio la huduma za afya kwa jamii, ambapo huduma wa afya wamefika kwenye maeneo za mashinani au jamii zisizofikiwa kirahisi na huduma rasmi za afya. Muktadha wa picha unaonyesha gari wa kuhudumia wagonjwa.

Gari ya kisasa ya huduma ya afya, iliyoandikwa Beyond Zero, mpango wa afya ulio anzishwa nchini Kenya, unaolenga kupunguza vifo vya wamama na watoto. Gari imeongeshwa katika eneo la jamii, madaktari au wahudumu wa afya wakionekana wakiwa kwa mlango.

Zoezi la utoaji wa huduma za afya kwa jamii kupitia mpango wa Beyond Zero, mpango wa kitaifa ulioanzishwa nchini Kenya kwa lengo ya kupunguza vifo vya aina akina mama na watoto wachanga na kuimarisha huduma za afya mashinani.

Wahudumu wa afya wameweza kuvaa makoti meupe au rasmi wakitoa huduma za afya kwa jamii ya wafugaji. Wanawake na watoto wa jamii ya wafugaji baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni. Huduma zinatolewa zinaweza kuwa chanjo au ushauri.

Wananchi wamepanga foleni kwa nidhamu wakisubiri kupokea huduma za afya kutokea kwa gari la kliniki linalo linaendeshwa chini ya mpango wa Beyond Zero. Gari limeandikwa wazi kwa maandishi ya Beyond Zero upande wa nje, na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la jamii.

Jihada muhimu za kufikia watu katika ngazi ya jamii kutoka kutoa huduma za kinga, elimu ya afya na upatikanaji wa matibabu kwa watu wasio na urahisi wa kufika hospitalini. Inasisitiza pia ushirikiano kati ya serikali, wahudumu wa afya na jamii katika kuimarisha afya yao.

Huduma za afya ya jamii zikiendelea ambapo mtoa huduma wa afya, mmoja mwanamke na mwingine mwanamme wanahakikisha na kuwahudumia wagonjwa huku wagonjwa wengine wakiwa wameketi wakisubiri zamu yao. Kuna gari ya afya nyuma ya watu hao kisha kuna mmoja ambaye amesimama.

Watoto watatu ambayo wanakaa nikama wanangoja waambiwe jambo fulani na mwanadada ambaye amevaa barakoa ambaye anaonekana nikama mwanadada ambaye anafanya kazi na idara ya afya.

Inaonyesha mwanamme akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Anaangaziwa mdomo wake na vifaa vya kisasa vya kusafisha au kutibu meno. Daktari wa meno na msaidizi wake wamevaa glovu nyeupe na mavazi ya bluu ya matibabu. Wote pia wana barakoa.

Mtoto mmoja akiwa anapiga mswaki aitha akiwa bafuni au darasani katika kipindi cha elemu ya afya ya meno. Anaonekana mwenye furaha au makini akitumia mswaki wa watoto labda pia kuna dawa ya meno ya watoto hapo chini.

Inaonyesha daktari wa meno akiwa ndani ya chumba cha kliniki ya meno, akiwa amezingirwa na vifaa vya kisasa vya tiba ya meno. Lakini hakuna mgonjwa kwenye kiti cha matibabu. Daktari wa meno amevaa mavazi ya kazi, glovu, mask .

Mashini ya kisasa ya afya ya meno inaotumika na madaktari wa meno kuchunguza hali ya jino kwa undani. Mashine ya eksrei ya meno ya ndani ya kinywa shihini inaonyesha picha ya jino daktari wa meno au msaidizi akieleza hali ya jino.

Mwanamke akiwa kwenye kliniki ya meno akipokea huduma ya kiafya ya meno, vipengele vya kawaida vinavyoweza kuonekana ni daktari wa meno akiwa amevaa glovu, maski na mavazi meupe ya kazi. Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha meno, mdomo wake ukiwa wazi kwa uchaguzi au matibabu.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa mmoja kwenye kliniki ya meno. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda maalum cha madaktari wa meno huku madaktari wakiwa na vifaa vya uchunguzi na matibabu.

Mwanamke mmoja, wa kizungu anaonekana akiwa anasugua meno, akitumia mswaki. Meno yake ni meupe. Mwanamke huyo anaoneka akiwa nikama amesuka nywele.

Mtoto mmoja akiwa amelala juu ya kiti maalum cha meno. Mwanamke mmoja ambaye amevaa mavazi maalum anachuģuza meno yake kwa uangalifu zaidi. Nyuma yao kuna wataalam wengine wawili wa afya. Mmoja mwanaume na mwingine wa kike wanajishughulisha na shughuli tofauti tofauti.

Meza ya kazi ya daktari wa meno ikiwa imepangwa na vifaa vya afya ya meno vinavyotumika katika uchunguzi na matibabu ya wagonjwa. Kuna vifaa vya chuma vya meno vilivyopangwa juu ya meza. Kuna meno bandia ambayo daktari huwa anatumia.

Waasiaji wawili wa lishe wakiwa na vipeperushi au mabango wakizungumza na wanajamii. Wamevaa sare au mavazi ya kujitambulisha na watu kadhaa wamekaa wakisikiliza au kusimama karibu. Wanatoa elimu kuhusu lishe bora, usafi wa mazingira au haki za kiafya katika eneo la jamii kama vile kijiji au mtaa wa mabano.

Askari wa polisi akishuka haraka kutoka kwenye gari la polisi akionekana yuko katika harakati za kujibu tukio la dharura. Huenda ni janga la ajali, moto, vurugu za jamii au tukio la usalama wa umma.

Afya ya mazingira inaweza kuonyesha mazingira safi au juhudi za kudhibiti mambo yanayoathiri afya ya binadamu kupitia mazingira. Vipengele katika picha hii inaonyesha maji ukiwa kwenye drum , maji safi.

Gari la taka likiwa limeegeshwa, wafanyikazi wa usafi wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi maalum; wakikusanya takataka wakitumia mikono na kuzitupa ndani ya gari. Karibu na eneo hilo watoto wawili wamesimama pembeni wakitazama kwa makini shughuli hilo ya ukusanyaji taka.

Mwonekano wa nje au wa hospitali ya kisasa au ya kawaida, inaweza kuwa jengo refu, au la kawaida lenye, neno ya hospitali, mabano ya huduma, na magari, ya wagonjwa, jengo lina, maandishi ya hospitali, maegesho ya magari, mazingira ya, imepangika vizuri.

Kifaa ya matibabu inayotumika hospitalini, kliniki au kwenye huduma za dharura. Baadhi ya kifaa hiki ni nyeupe pepepe, huduma wa afya waeza pia kuonekana wakitumia au kuunda vifaa hivi.

Vifaa vya kisasa vya hospitali vinavyotumika kwa uchunguzi, matibabu au upasuaji. Chumba cha upasuaji, wodi wa ICU au sehemu ya maabara, mashine ni nyeupe, kando kuna dawati la muhuni.

Vifaa vya kimatibabu vilivyotumika katika hospitalini, zahanati au vituo vya afya kwa ajili ya utambuzi matibabu au ufwatiliaji wa hali ya kiafya, vinaweza kutumika hapa. Mashini za uchaguzi kama vile x-ray zinaonekana.

Vifaa vya kisasa vya hospitalini vinavyotumika kwa ajilli ya uchunguzi, matibabu au ufuatiliaji wa afya wa mgonjwa. Vifaa hivi vinaonekana vikiwa vyeusi vimeegeshwa kwenye meza.

Kifaa ya kisasa inayotumika hospitalini. Kifaa ya maabara kama microscope , mazingira safi ya hospitalini au chumba ya, cha matibabu. Vifaa hivi vinawawezesha madaktari kugundua magonjwa kwa uhai. Huduma za afya bora huchangiwa na uwepo wa vifaa vya kisasa.

Kuna mwanaume ambaye anaonekana ni mgonjwa ambaye amelala kitandani , amelazwa .Mikono yake yote miwili imewekwa plasta kisha kunaonekana mikono miwili ambao inaonekana ni wazi ni ya daktari anaweza kumsaidia ili aweze kupika.

Mhudumu wa afya akimsaidia mgonjwa au mtu mwenye ulemavu, aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wako hospitalini, kliniki au kituo cha afya. Mhudumu anamsukuma au kumsaidia.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye poster , anaonekana akiwa na mawazo mengi. Poster hii imeandikwa muda wa siku nane kabla jambo fulani kufanyika. Mandhari ni rangi ya buluu iliyotumika.

Watoto wawili wakiwa wamesimama au kutazama mtaa wa mabanda kwa mbali. Wanaonekana kimya wakiwa na hisia za kutafakari au huzuni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira magumu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati, taka na miundo mbinu.

Mwanaume akiwa katika hali ya kutafakari au kuomba ikiasiki mapambano ya ndani ya akili na njia za kufuta utulivu. Mwanaume amepiga magoti au ame mikono ikiwa juu ya kichwa.

Mwanaume amegandaniza kichwa chake mezani. Mikono yake yako kichwani. Meza ina vitu vya kawaida kama vitabu, komputa, miwani, mazingira ya maweza kuwa ya ofisini au chumbani.

Mhudumu wa afya aliyeketi pekee yake kwenye kona cha chumba cha hospitali au sehemu ya kazi akiwa ameinamisha kichwa chake, mikono ikishika kichwa au uso wake. Anaonekana kuwa katika hali ya msongo wa mawazo au uchovu mkubwa wa kiakili na kihisia. Amevaa sare ya kidaktari au uuguzi.

Dawa za kisasa zikiwa kwenye mazingira ya hospitalini , duka la dawa au maabara . Hii inaweza kuwa vidonge, sindano, dripi au mashine za kisasa za matibabu maalum ya afya wakielezea matumizi ya dawa kwa mgonjwa.

Betamol, ni jina la kibiashara la dawa inayojulikana kwa jina la kitaalum kama Paracetamol. Pia hutumiwa kwa kuzuia uchungu. Ni dawa ya kisasa inayotumiwa kupunguza maumivu ya kawaida, homa, huenda pia inatumika baada ya chanjo.

Dawa ya kisasa zikiwa kwenye mazingira ya hospitalini, duka la dawa au maabara. Hii inaonesha dawa la Panadol Extra. Dawa hili hutumika kutibu maumivu, sana sana maumivu ya kichwa.

Dawa za kisasa ni zile zilizotengenezwa kwa kutumia uangalizi wa kitaaluma wa kisayansi, zikiwa na viembato maalum vilivyopimwa kwa usalama na ufanisi. Zinatumika kutibu, kuzuia, au kupunguza dalili za magonjwa mbalimbali.

Daktari anaonekana akiwa anataka kumdunga mtoto mdogo sindano. Mtoto huyu amebewa na mama yake, amepelekwa kliniki ili kuangaliwa. Daktari hajavaa glavu. Mazingira ni ya hospitalini.

Idara ya watoto ndani ya hospitali au kituo cha afya. Maandhari ya picha inaonyesha daktari au muuguzi akimuhudumia mama ambaye anaonekana ni kama amejifungua. Mtoto akiwa anafunikwa na mkono wa daktari huyu.

Kijana wa kiume, aliyevaa barakoa akiwa anaosha mikono yake, huku mwanaume mwingine akiwa anamtazama, akiwa pia amevaa barakoa .Tukio linalosisistiza umuhimu wa usafi wa mikono na tahadhari dhidi ya magonjwa .Kijana anatumia sabuni .Kwa umbali unaona kuna watu wengine ambao wanamwangalia kijana huyu.

Shindano ikitumiwa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa maalum ya dawa. Mchakato wa kawaida katika maandalizi ya chanjo au shindano za tiba. Shindano ya plastiki inaonekana ikitoboa kifuniko cha mpira cha chupa ndogo ya dawa.

Mtoto mdogo akipokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya katika kituo. Mtoto amebebwa ma mzazi wake. Mtoto anaonekana kuwa amefunga macho zake. Anapata chanjo kwa mdomo.

Mtoto mmoja akiwa kitandani hosipitalini ndani ya wodi ya watoto akipokea huduma za kimatibabu. Mtoto huyu amelala anaonekana kuwa ni mgonjwa kwa kweli. Pembeni mwa kitanda ni mavazi nyeupe pepepe.

Mwanamke anaweza kuwa mama mlezi au nesi akiwa anamlea au kumtunza mtoto mdogo aliyelala au kukaa kwenye kitanda cha watoto hospitalini. Mtoto huyo yupo kwenye kitanda kidogo cha hospitali chenye kingo za usalama akiwa amelazwa.

Mchezaji wa kandanda anaonekana ni kama ameumia kisha daktari, nadhani ni daktari wa kandanda, anamtibu huku akimshughulikia kwa dharura. Inaonekana ameumia mguu.

Mazingira ya tiba ya jadi au matumizi dawa asili yanaonekana na mimea, mizizi, magomba, au matunda kama sehemu ya njia badala ya afya inayotumika na jamii nyingi hususan za Kiafrika.